Inaonyesha ng'ombe anayekamuliwa kwa kutumia mashini ya kukamua maziwa milking machine . Ng'ombe anafungiwa kwa usalama ndani ya banda safi na mashini hio ya kisasa imeunganishwa kwenye kiwele cha ng'ombe kwa kutumia marija la stiki .

Kulima karibu na nyumbani kuna faida na madhara. Hiyo inarahisisha mambo ya usalama, hakuna mwenye anawezaingia. Ila ingine inaleta mbu na viumbe vingine wengi sana ambaye vinahatarisha afya na usalama ya wanadamu.

Ndizi ni mlo tamu sana ambaye iko na afya kwa watoto, wazee na baro baro inaweza kutoa mboga tamu sana.

Mgomba ni mmea muhimu sana inayotupatia ndizi. ndizi ni mlo kwa wanajamii wengi katika hii nchi yetu nzuri sana. Ndizi ina aina mingi tofauti, kuna ingine inatumika, inaliwa ikiwa hivyo ingine inapikwa.

Ng'ombe ambayo inafugwa kwa maziwa ni muhimu sana. Naweza ona hapa ng'ombe ashakula, ameshiba na kulala. Wakati kama huu wanatoa maziwa mingi sana ambayo inaweza uzwa vizuri na kutoa pesa mzuri sana.

Hawa, hawa ng'ombe ni wale wanaofugwa kwa ajili ya maziwa. Hawa ng'ombe wanatusaidiangaa ama, wanatoanga maziwa mengi sana kwa siku. Hawa ng'ombe, hawa ng'ombe wanalingana kwa kadri ya maziwa wanaeza, wanaeza kutoa kwa siku.

Kuoa kwa wanawake wengi iko na faida mingi inaleta watu pamoja. Wanawake wanasaidiana kazi, kufanya kazi pamoja, kupika, kupakulia watoto.

Mgomba ni mmea muhimu sana unaoza ndizi. Katika kijiji mbalimbali humu nchini yetu wanalima ndizi, ambaye ni chakula muhimu sana. Hiyo matawi ya ndizi hutumiwa kufunika kwa wanakijiji.

Jamii mbalimbali wanaoishi nchi yetu wanatumia njia tofauti kukamua ng'ombe, hasa sisi wasomali, mara mingi wamama ama wadada ndio wanakamua ng'ombe. Wanafunga kamba mguu miwili ambayo iko nyuma badaye wanakamua.